Wahudumu wa afya ambao wamevaa mavazi ya kinga, glovu na nguo nyeupe wanaonekana wakishughulikia mngonjwa aliyelala kwenye machela. Hali yake inaonekana kuwa mahututi kwa vile anatumia plastiki kumsaidia kupumua.

Mhudumu wa afya ameevaa vazi la kijani na anadunga mgonjwa sindano. Wanaume wawili wanaonekana kusimama katika foleni, mmoja amevaa barakoa nyeusi na mwenzake pia amevaa kofia.

Daktari aliyevaa mavazi ya hospitali na glovu safi anampatia mgonjwa sindani kwa uangalifu. Mgonjwa huyu amevaa shuka nyekundu ya kimasai, iliyofunika mabegani na anaonyesha utambulisho wa kitamaduni huku akiwa kwenye mazingira ya kisasa ya huduma ya afya.

Kundi la madaktari na wahudumu wa afya wamevaa mavazi ya upasuaji yenye rangi ya kijani na buluu. Wako ndani ya chumba cha upasuaji wakifanya kazi kwa umakini mkubwa. Wamevalia pia barakoa, glavu, na kofia za upasuaji wakizingatia viwango vya hali ya juu ya usafi na tahadhari ya kiafya.

Daktari aliyevaa mavazi meupe ya kinga kutoka kichwa hadi miguuni amesimama kando ya mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha hospitali akionekana kua katika hali mahututi kando yake pia kuna mashine za ufutiliaji zinazotoa milio ya tahadhari kwa polepole.

Mgojwa amevalia mavazi ya hospitali yenye rangi ya bluu ambayo ni wmepesi na yenye mikono mifupi. Yanatumika katika mazingira ya kimatibabu kwa ajili ya faraja na usafi. Daktari pia amevaa nguo za kinga ambazo ni nyeupe.

Katika chumba cha operesheni, wanaonekana madaktari wengi wanaojaribu kumhudumia mgonjwa, ambaye anaonekana ako katika hali maututi. Madaktari wanaonekana katika shughuli mingi za kuokoa maisha ya mgonjwa.

Hiki ni kituo cha kutozwa damu. Mwanamume mmoja amelala kwenye machela, huku ameshikilia mpira wa kijani kibichi unaomsaidia kutoa damu yenyewe. Damu inatumika na wagonjwa katika hospitali.

Mgonjwa amelala katika machela, anaonekana kuwa katika hali mahututi. Kando yake, pana wauguzi wawili ambapo kila mmoja amevaa sare nyeupe. Wauguzi hawa wanaonekana kumshughulikia mgonjwa katika hali yake.

Mhudumu wa afya aliyevaa aproni ya buluu na barakoa amesimama kando ya nyumba inayoonyesha hali duni. Inaonekana kuwa na mabati ya zamani na kando yake pia kuna watoto ambao wamesimama kando akimwangalia.

Mhudumu wa afya anaonekana akiwa ameketi chini ya mti mkubwa unaotoa kivuli. Watoto wamepanga foleni na inaonekana ameangalia chini kwa makini kana kwamba anarekodi data za watoto hawa.

Lori jeupe kubwa limebadilishwa kuwa kliniki ya simu, kwa kawaida lori hili lina vifaa maalum ndani vinavyoruhusu huduma za afya kutolewa popote. Kwenye upande wa lori hili, kuna picha ya mkubwa wa daktari akimpiga mgonjwa dawa ya kunywa.

Afisa wa mpango wa uhamasishaji jamii amesimama mbele ya kikundi cha wanawake ambao wamekaa karibu na taka. Wanamsikiliza kwa makini huku akiwaeleza kwa sauti ya matumaini kuhusu uzuri wa kutunza mazingira.

Kliniki hii ya rununu inaonekana kuwa imechorwa bendera ya kenya nyeusi nyeupe nyekundu na kijani kibichi pia kuna askari anayeonekana kana kwamba anaenda kupokea matibabu mpango huu unaonekana kuwa wa serikali wa kusaidia wakaazi wake.

Kliniki hii ya rununu inaonekana kua imepamwa kwa rangi ya buluu na nyekundu. Wagonjwa wanaonekana wakiingia ili kupata matibabu. Daktari wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa ili kujikinga kutokana na magonjwa.

Kituo hiki cha afya cha muda, kinaonekana kuwa na umati mkubwa wa watu kutoka matabaka mbalimbali. Kuna mama aliyebeba mtoto na watu wengine wagonjwa wanajaribu kutafuta usaidizi kutoka kwa madaktari.

Gari hili jeupe, linaonekana kutumika kama kituo cha afya cha Beyond Zero Mobile Clinic . Wanakijiji wanaonekana wakija kutafuta matibabu katika kituo hiki.

Daktari wa meno yumo katika hospitali ya kisasa ya meno. Anachunguza meno kwa kutumia lensi maalum. Lensi hii inamsaidia kuona sehemu ndogo za meno na ufizi kwa uangalifu zaidi. Inaashiria matumizi ya teknolojia ya hali ya juu katika uchunguzi wa kina wa meno.

Mtu anafungua mdomo wake na ndani inaonekana wazi kuwa amepoteza baadhi ya meno huku mengine yakiwa na rangi ya manjano. Hali hii inaashiria matatizo ya afya ya kinywa kama vile kutopiga mswaki mara kwa mara ama matumizi ya tobacco au mgonjwa wa fizi.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti, huku amefungua mdomo. daktari wa meno anamchunguza kwa makini akiwa amevaa glavu na barakoa na taa ya kichwani. Daktari anamwangazi kwa kifaa maalum cha meno kinachoonekana kuwa kuna chuma kwenye jino.

Mtu huyu anatabasamu kwa furaha, akifichua meno yake yenye rangi ya kahawia, ishara ya miaka ya matumizi bila matunzo ya kutosha, meno yake yana matundu matatu, mahali ambapo meno yamekosekana. Tabasamu lake linaonekana kuwa changamfu.

Kabla, mtu anaonekana kuwa mwenye jino lililovunjika kwa upande wa juu, na pia baada ya marekebisho yaliyofanyika panaonekana huo uso wake unaonyesha hali ya kuridhika, baada ya kutengenezewa marekebisho.

Daktari wa meno ako ndani ya klini ya kisasa ya meno. Amevaa glavu barakoa na koti jeupe la daktari. Anashikilia meno bandia mkononi mwake kwa uangalifu akionyesha kwa tabasamu na kujiamini.

Daktari wa meno anamchunguza mgonjwa meno amevalia mavazi ya kujikinga kama glavu, barakoa na miwani ya kinga. Ameinamia mgonjwa kwa umakini akitazama ndani ya mdomo.

Mzee mmoja aliyekomaa anaonekana akisafisha meno yake kutumia kijiti kilichotafunwa na pia anaonekana kuwa ameng'oka jino lake moja.

Mzee amevalia shati jekundu na kwenye mkono wake wa kulia ameshikilia kijiti kilichotafunwa. Anajaribu kusafisha meno kutumia kijiti hiki. Hii ni mmojawapo ya mbinu ya kusafisha kinywa.

Gari hili linaonekana kuana muundo wa ambulensi ambapo limepambwa kwa rangi ya nyeupe, nyekundu, na nyeusi. Kwenye mlango wake wa kulia unaonekana msalaba mwekundu ambayo inasaidia wagonjwa wakati wa dharura.

Eneo hili linaonekana kukuwa duni ambapo pana majengo ya mabati. Watu wawili wanaonekana, mmoja akiosha mikono kutumia maji safi ili kupunguza magonjwa kama vile kipindupindu na magonjwa mengine yanayoletwa na uchafu.

Mandhari ni ya tukio la dharura na majibu ya haraka kufuatia ajali ya barabarani. Gari lililopata ajabu linaonekana kuwa vigae na pia wahudumu wa ambulansi na maafisa wa uokoaji wamevaa sare zao na glavu na vifaa vya kinga wakifanya kazi kwa haraka haraka na ushirikiano.

Pana watu ambao wamekaa katika boti, wengine wao wamevaa barakoa na wanaonekana kuwa katika harakati ya kuvuka katika ng'ambo nyingine. Wamebeba pia chakula cha msaada ili kusaidia watu walio huko.

Hapa pana waadhiriwa wa mafuriko. Watu wanajaribu kuokoa mali yao. Kuna ambaye amebeba besheni ya rangi ya buluu, na watoto wamebebwa juu ili wasifikiwe na maji ambayo yamefika kwenye kiuno.

Kuna nyumba ya mabati ambapo kuna nguo zimeanikwa na pia kuna watu walio huku chini. Wanaonekana wakijaribu kuogelea katika maji ya mafuriko wakijaribu kuokoa mali yao kutokana na mvua na uharibifu.

Pana lori kubwa jeupe ambalo linaonekana kubeba chakula cha msaada kutokana na kiangazi cha muda mrefu . Watu wanne pia wanaonekana nikama wamesaidiwa na pia anga inaonekana kuwa na jua kali.

Maji ya baharini ni ya rangi ya samawati, yanaonyesha kina kirefu cha usafi wa mazingira katika bahari. Chini ya maji haya, pana mimea ya bahari kama mwani, majani ya bahari na mimea mingine. Kwa umbali pia panaonekana kuwa na samaki.

Wakaazi wa mtaa huu wanashirikiana kusafisha mtaro wa majitaka uliokua umejaa uchafu kando ya nyumba za mabati ya kijani. Wote wanaonyeshamshikamano wa kijamii, na dhamira ya kuboresha afya na usafi katika mazingira yao.

Watu waliovaa barakoa na sare ya kijani kibichi, wanaonekana kuhamazisha jamii kuhusu umuhimu wa kusafisha mikono. Mama aliyevaa nguo nyeusi anaonekana akijaribu kumnawisha mtoto wake mikono.

Jengo hili limeporomoka kabisa, yamebaki tu mabaki ya kuta na vipande vya mbao vimezagaa kila mahali. Vifaa mbalimbali vimetapakaa, pamoja na sinki lililovunjika, vifaa vya jikoni, na mabati yaliyopinda. Vumbi limeenea na hewa inaonyesha hali ya uchafu

Mtu anatumia sabuni ya mikono kusafisha mikono yake kwa uangalifu. Anamwaga sabuni hiyo kutoka kwenye chupa kwenye kiganja kisha anasugua mikono yake vizuri kwa muda wa kutosha ili kuhakikisha usafi kamili.

Wakaazi wa eneo hili wanaonekana wakichimba mtaro kwenye udongo wa kahawia, hii inaonyesha wanakijiji waliojiunga kwa pamoja ili kutunza mazingira. Mtaro huu unaonekana ni wa kupeleka maji kwa wanakijiji.

Mwogeleaji wa baharini anaonekana kuwa katika chini ya bahari. Knado yake amezungukwa na samaki wengi na pia kuna mimea inayo mea baharini. Anaonekana kutumia oksijeni kufika chini ya maji kabisa.

Darabini imewekwa juu ya meza ya maabara katika kituo cha afya, ikiwa tayari kwa matumizi. Darubini hii ni ya kisasa yenye lensi mbalimbali na taa ndogo chini yake kwa ajili ya mwangaza wa sampuli. Imewekwa kwa usafi na kwa makini, ikiashiria matumizi ya kisayansi katika uchunguzi wa kiafya.

Mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati ako ndani ya kituo cha uandalizi maalum cha hospitali. Mtoto huyo amelazwa kwa utaratibu wa ndani ya kifaa ambacho kina kuta za plastiki kwa uwazi kikimwangazia kwa mwanga mpole wa joto na kumpa mazingira salama ya ukuaji.

Faili ya matibabu ya mgonjwa inaonekana juu ya meza kwa sehemu ya mapokezi ya hospitali. Ndani ya faili hii, kuna karatasi zilizoandikwa kwa maandishi ya kidaktari nikiwa na taarifa kama vile jina la mgonjwa, nambari ya faili na tarehe yake.

Mandhari yanaonekana kuwa ya hospitali. Panaonekana kuwa na mtu ambaye amevaa koti la rangi nyeupe. Kando yake, pana tarakilishi ambayo inatumiwa kurekodi data. Na pia, kando pana faili ambazo zinaonekana kuwa kama za wagonjwa.

Katika maabara ya kisasa sampuli za damu zimeekwa kwa mapngilio kwenye mirija maalum wataalamu wa afya wanafanya uchunguzi wa kina ilikubaini hali ya kiafya ya wagonjwa mazingira yanaonekana kuwa safi na viwango vya juu vya usalama.

Muuguzi amekalia kiti cheusi na anaonekana kuwa makini katika kazi yake ya kurekodi data. Amevalia barakoa na pia miwani .Kando yake pia panaonekana soketi.

Mwanamke mchovu kisaikolojia amelala kifudifudi juu ya kompyuta iliyo wazi. Uso wake umeegemea kwenye kibodi, macho yakiwa yamefungwa na mdomo wake wazi kidogo, kuonyesha uchovu wa kiakili. Pia amevaa sweta ya manjano na suruali nyeusi.

Dawa hii kwa jina Dexazone imetiwa katika chupa yenye rangi ya nyeusi na pia nyekundu. Katika maelezo yake tunaona kwamba Dexazone inatumiwa kutibu magonjwa ya kujiwasha.

Dawa hii kwa jina IBEX linaonekana lina tembe ishirini na nne na pia, limechorwa mtu ambaye anaonekana amepungukiwa na maumivu. Dawa hii inatumika kupunguza maumivu katika mwili mzima.

Kuna wanadada wawili ambapo mmoja amevalia leso kwenye kiuno chake . Anajaribu kumpa mtoto mdogo chanjo kwa kutumia njia ya mdomo. Msichana anayepewa chanjo amevaa nguo ya waridi.

Muuguzi anachukua sindano safi na kwa uangalifu anachota dawa kutoka kwenye chupa. Anahakikisha kipimo ni sahihi kabla ya kuaindaa kwa ajili ya kudunga mgonjwa. Mazoezi haya yanafanyika katika mazingira safi yaliyodhibitiwa na chumba cha tiba au maabara.

Mtoto mdogo anapokea chanjo ya matone ya mdomoni kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu anashikilia kijidonge cha dawa kwa uangalifu, akimnyanyua mtoto kichwa na kumfungua mdomo ili kupokea chanjo.

Mama mchanga amesimama katika hospitalini akiwa na mapacha wachanga wawili mikononi mwake, mmoja kila upande. Mama huyo anaoekana amevaa barakoa kwa ulinzi wa kiafya na uso wake umejaa tabasamu la furaha na upendo, hata kama umefunikwa kwa sehemu. Pembeni yake kuna muuguzi aliyevaa sare ya hospitali, pia yeye amevaa barakoa.

Mtoto mchanga ameketi kwenye mapaja ya mama yake akipokea chanjo. Mhudumu wa afya pia anampa chanjo kwa mdomo. Uso wa mtoto unaonyesha uchangamfu na mshangao kidogo huku mama yake akimshikilia kwa upole.

Watu wawili wanaonekana mmoja akiwa ameketi kwenye kitanda iliyofunukwa na shuka ya rangi nyepesi. Mtu huyu amevaa nguo nyeupe na sketi ya rangi ya waridi. Mtu mwingine anaonekana kua amesimama karibu naye amevaa nguo nyeusi.

Mtoto anaonekana akipokea sindano kutoka kwa mtaalamu wa afya , amesimama huku muuguzi amemshikilia mkono wake kwa upole, mtoto anaonyesha mchanganyiko wa uwoga na ujasiri.

Mtoto mdogo amelazwa kwenye shuka nyeupe. Anaonekana nikama ambaye hajafikisha miezi mitatu. Kwenye mkono wake wa kulia, anatua usaha wa njano ambao unaonekana kumfanya mgonjwa.

Katika soko hili shughuli mingi zinaendelea. Kuna mtoto ambaye amesimama katika kituo cha kunawa mkono na amevaa barakoa. Kwa umbali tunaona waendeshaji pikipiki wakingoja abiria.

Hiki ni kituo cha kunawa mikono. Kando yake pana sabuni ya maji maji iliyowekwa kando na ndoo ya kuchota maji chafu. Kando yake pia kuna pipa la kutupa taka ilikusichafue mazingira.

Hiki ni kituo cha maji pana watu wawili ambapo wote wamevaa barakoa. Mama anachota maji kwa mitungi na pia ameshika simu kwa mkono wake wa kulia, anaonekana ni kama ambaye analipia kuchota maji.

Kikapu cha mpira wa vikapu kimesimama juu kwenye nguzo imara kikikiwa na minyororo na neti ya plastiki iliyo ning'inia kwenye Pete ya chuma. Nyuma yake kuna anga safi yenye rangi ya bluu bila mawingu hali yenye inatoa mandhari ya kuvutia na wazi.

Panaonekana kijana wa umri wa makamo, amesimama kando ya barabara. Anaonekana nikama ambaye ameumizwa goti lake, na amevaa kaptura nyeusi na pia mkononi mwake amevaa saa nyeusi.

Mchezaji amekaa katika uwanja wa mpira, amevaa magwanda ya kijani kibichi, kwenye uso wake unaonyesha simanzi , na kwenye mkono wake wa kulia umeshikilia mguu kuonyesha ishara kuwa ameumia katika mguuni.

Katika uwanja wa michezo, pana mchezaji ambaye anaonekana ni kama ameumia kwenye mguu wake. Pia kuna muhudumu anayeonekana ni kama anamhudumia na kando yake kuna machela ya rangi ya machungwa.

Mmea mdogo wenye maua ya njano na majani ya kijani kibichi unaonekana ukimea karibu na maua makubwa. Kando yake pana msichana ambaye amevaa rinda na suruali nyeusi ambayo inaonekana kuwa ya kubana. Mahali hapa panaonekana kuwa mandhari ya nyumbani.

Mmea huu una majani makubwa ya kijani kibichi. Maua yake yanaonekana kuchanuka ya rangi ya zambarau. Pia yana miiba midogo midogo na inatumika katika kuponya magonjwa.

Eneo hili linaonekana kana kwamba ni shambani na pana mimea ambayo imepandwa, matumizi yake ambayo ni dawa za kiasili. Kando pamejengwa kutumia mbao ili kuhakikisha wanyama wasiharibu mimea yenyewe.

Eneo hili lina mimea tofauti. Kwanza, pana mmea wenye majani makubwa ambayo matumizi yake ni kama dawa na pia kuna miti iliyopandwa kando ambayo inaisaidia kuleta kivuli.